Bomba kubwa la kijani kibichi la maji likivuka mkondo wenye rangi ya kahawia au tope. Lina valvu ya bluu katikati yake na pande zote mbili za mkondo ya maji kuna mimea, mawe na miundo ya saruji inayofanana na visima au matanki madogo.

Huduma Centre nchini Kenya ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali. Katika sehemu moja kuna wafanyikazi ambao wanawahudumia wateja huku wakitumia kompyuta zao ndogo.

Umati wa watu wakiwemo wanaume, wanawake na watoto, wamesimama kwenye foleni ndefu nje ya jengo, wanaonekana wakisubiri huduma fulani na baadhi yao wanashikilia karatasi au nyaraka.

Kundi la wanaume, wakiwemo maafisa wa serikali, wakishirikiana na kuangalia kompyuta. Mmoja wao anaelekeza kwenye skrini, ambayo inaonekana kuonyesha mfumo wa mtandaoni, labda unaohusiana na huduma za serikali au maswala ya ushuru.

Mashabiki wa raga wa Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyekundu zenye rangi ya bendera, wakishangilia kwenye uwanja wa michezo, watu wengi wanaonekana kuwa na furaha shauku, wakishangilia na kupiga makofi, kuashiria mazingira ya sherehe na ushabiki wa michezo.

Mikono miwili iliyosalimiana ikiwa ndani ya duara iliyo na rangi ya njano na nyekundu, kisha chini yake kumeandikwa tuko pamoja. Hii inaashiria kuwa sisi ni watu walioungana.

Tingatinga lenye rangi ya blue na njano, likiwa kwenye eneo la ujenzi. Karibu na tingatinga hicho, kuna mabomba ya saruji, yaliyopangwa chini. Nyuma ya tingatinga, kuna miti na majengo kadhaa, yakionyesha mazingira ya mjini au karibu na mji.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakati wa mashindano. Tukio hili linaweza kuwa sehemu ya mashindano ya riadha ya kimataifa, ambayo hufanyika nchini Kenya, na kuvutia wanariadha wa kimataifa. Watazamaji wanaonekana wakiangalia mbio hizo, kutoka majukwani.

Mwanariadha wa kiume akiruka katika mashindano ya riadha, pengine ni kuruka mara tatu au kuruka mbali ndani ya uwanja wa michezo. Anaonekana akiwa katikati ya kuruka akielekea kwenye eneo la kutua. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji vilivyojaa sehemu na watu wachache wakiwa wameketi pembeni ya uwanja.

Watu wakiwa wameshirika chini ya hema kubwa wakionekana kushiriki katika tukio au kituo cha huduma. Kadhaa wamekaa kwenye meza wakitumia kompyuta za mikononi na wengine wamesimama, wote wakiwa wamevalia barakoa. Pango kubwa lenye maandishi 'Huduma' linaonekana nyuma. Mandhari inaonekana kuwa nje kwenye eneo la nyasi.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake, wakiwa wamekaa kwenye kompyuta wakifanya kazi katika ofisi. Wengi wao wamevaa mashati meupe na koti nyeusi au fulana na baadhi yao wamevaa barakoa. Nyuma yao kuna bango lenye maandishi.

Mchezo wa kandanda ukiendelea uwanjani. Wachezaji wa kiume wanaonekana wakichuana kuwania mpira hewani. Mmoja amevalia jezi ya rangi ya buluu na nyeupe, huku mwingine amevalia jezi ya kijani na manjano. Mpira wa mguu unaonekana hewani juu ya wachezaji.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya ukumbi wa michezo. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwemo wanawake waliovalia jezi za michezo. Mmoja wao akiwa ameshikilia mpira na anaonekana akiupitisha mpira huo. Wengine wanasimama karibu wakijiandaa kushiriki katika mchezo huo.

Wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya uwanja, wakionekana kuwa watazamaji kwenye tukio la michezo. Watatu wamekaa mbele, huku mmoja akiwa amevaa shati jekundu, na wengine wawili, wakiwa wamevaa mashati ya rangi tofauti.

Mashabiki wengi wanaoonekana kuwa kwenye uwanja, au wamehudhuria tukio fulani. Mmoja aliye mbele anaonekana akiwa amevalia jezi jekundu na miwani.

Jengo la posta kuu ya Nairobi nchini Kenya ambalo ni makao makuu ya shirika la posta la Kenya. Mbele ya jengo hilo, kuna pikipiki kadhaa za posta zinazotumiwa kwa huduma za usafirishaji na uwasilishaji wa vifurushi na barua, pia kuna watu wanaoingia na kutoka katika jengo hilo.

Mchezo wa mpira wa mikono. Wachezaji watatu wa kike wanaonekana uwanjani, mmoja akiwa ameshikilia mpira na anajiandaa kurusha huku wengine wawili wakijaribu kumzuia. Wamevaa jezi za timu tofauti, huku mmoja akiwa na jezi nyeupe na wengine wawili wakiwa na jezi za blue .

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti akipigwa picha, uwezekano mkubwa kwa ajili ya pasipoti au kitambulisho, katika ofisi inayoonekana kuwa ya serikali, au idara ya uhamiaji. Watu wazima wawili, mmoja akiwa amesimama karibu na kamera na mwingine ameketi kwenye kompyuta.

Kituo cha Huduma Centre ambacho hutoa huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi kwa wananchi. Kituo hiki kina sehemu maalum ya kutoa vyeti vya kuzaliwa na vifo kama inayoonekana kwenye bango lenye maandishi. Kuna counter mbili zilizo na kompyuta na wafanyakazi wawili wameketi tayari kutoa huduma.

Eneo la kusubiria lenye watu wengi katika ofisi ya serikali. Inaonekana kuwa idara ya uhamiaji. Wamekaa kwenye viti vya chuma, wakisubiri huduma kwenye counter kadhaa zilizo na namba .

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika katika eneo la wazi, baadhi wakiwa wamevalia barakoa, wakipokea huduma kutoka kwa wafanyikazi, walioketi kwenye meza ndefu, iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani kibichi.

Kituo cha Huduma Center kinachotoa huduma mbalimbali za serikali kwa umma, kuna kaunta kadha zilizo na ishara zinazoonyesha huduma tofauti zinazotolewa. Wafanyakazi wa Huduma Center wanaonekana wakiwahudumia wateja kwenye kaunta, wakitumia kompyuta na vifaa vingine vya ofisi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini au wakipasha misuli, wakikimbia kwenye uwanja wenye nyasi karibu na goli la mpira. Wengi wamevaa jezi za buluu na nyeupe huku wengine wakiwa wamevaa jezi za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na pinki.

Kundi la mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za njano zilizoandikwa Tusker, wanaonekana wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo.

Wanawake wanne wakiwa wamevalia fulana za mpira zenye rangi nyeupe na kijani ambazo zinafanana. Wanaonekana wakiwa nje labda wakielekea au wakitoka kwenye mchezo.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia suti rasmi, wakiwa katika tukio rasmi, mwanamume mmoja mwenye suti nyeusi na tai nyekundu anashikilia karatasi za bluu, na mwanamke aliyevaa suti nyeusi na miwani anashikilia karatasi hizo hizo kuashiria labda makubaliano au hati muhimu inakabidhiwa au kusainiwa.

Kundi la mashabiki wa klabu ya soka, wakiwa na bendera na mabango yenye nembo ya klabu hiyo, na ujumbe kama Bandar fans . Wanaonekana wakiwa kwenye uwanja au eneo la kutazama mechi wakishangilia au kuonyesha ushabiki wao kwa timu hiyo.

Kikapu cha nguo chafu, chenye rangi ya maziwa au kijivu hafifu, kikiwa na muundo wa kufumwa au wa matundu. Kiko sakafuni na nyuma yake kuna ukuta wenye rangi tofauti, unaoonekana kuwa buluu na waridi.

Mtaro mkubwa ambao umejaa maji yaliyo machafu. Kando yake kuna tope ambalo linakaa lilichimbuliwa kutoka kwa mtaro huo. Tunaziona vikingi za stima, na pia watu wanaotumia barabara.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti vya kusubiri ndani ya jengo, ambalo linaonekana kuwa kituo cha huduma, huku mzungumzaji akisimama mbele yao, akieleza jambo. Baadhi ya watu wamevalia scarf nyekundu.

Uwanja uliojaa mashabiki au umati wa watu wataki wa tukio fulani. Unaonekana kuwa na viti vingi vilivyojaa, na watu wanatembea kwenye uwanja. Nguzo kubwa kubwa ya taa pia inaonekana upande wa kushoto.

Kundi la wanaume waliovalia majoho ya kisheria wakiwa katika chumba kinachoonekana kuwa mahakama au eneo la kisheria, pengine wakiwa tayari kwa kesi au kikao.

Jengo la ofisi ya huduma za uhamiaji na kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa wamesimama nje ya jengo hilo. Kwenye ukuta wa jengo kuna bango lenye maelezo ya saa za kazi ikionyesha kuwa ofisi inafunguliwa Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa mbili asibuhi hadi saa kumi na moja alasiri na imefungwa wikendi na sikukuu za umma.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, ambao wanaonekana kuwa vijana, wakishangilia kwa furaha kubwa wakiwa wameshika kombe na mpira. Wamevalia jezi za kijani na njano, na baadhi yao wana medali shingoni.

Mashabiki wa Klabu ya soka ya Gor Mahia FC nchini Kenya, wakishangilia kwa shauku. Wamevaa jezi za kijani na nyeupe, zenye nyembo za klabu na wadhamini kama SportPesa. Wengine wanaonekana wakiwa na vifaa vya kuunga mkono timu yao, huku mmoja akiwa amevaa barakoa yenye umbo la fuvu

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi ya kijani kibichi, nyeupe na dhahabu. Wamesimama na kuketi mbele ya jengo lenye bango linalosomeka. Bango hili linaashiria kuwa picha inahusiana na mahakama ya Kenya hasa vitengo vya mahakama maalum vinavyolenga utatuzi wa haraka wa migogoro.

Hili ni dawati la habari, kuna wanafanyakazi wawili wa Huduma Kenya wakiwa wamesimama na kuketi kwenye dawati hilo, ambalo limepabwa na nembo ya Huduma Kenya na kauli mbiu, huduma bora. Mandhari ya nyuma yanaonyesha nafasi ya ofisi iliyo wazi.

Usuluhishi ulioabatanishwa na mahakama inaonyesha ishara ya watu wanaoshirikiana katika mchakato wa usuluhishi na nyundo ya hakimu ikionyesha mazingira ya kisheria.

Ndani ya Huduma Centre nchini Kenya ambapo wafanyikazi na wateja wanapatikana. Ni kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali za umma katika eneo moja kama vile maswala ya vitambulisho.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeupe, koti la blue na suruali ya blue , akiwa ameketi mbele ya kaunta ya huduma, akiongea na mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi. Nyuma yao kuna ishara kadhaa wa kadha, moja ambayo inasema huduma Kenya.

Hawa ni watu waliokuja kwenye huduma za serikali ili waweze kuhudumiwa na kusaidika kupata mambo kama vile vitambulisho. Tunawaona wahudumu wakiwa tayari kuyasikiza shida za watu hawa.

Huu ni mchezo wa kandanda, ambapo wachezaji kutoka timu mbili tofauti wanachuana uwanjani. Mchezaji aliyevalia jezi nyekundu, anaonekana akimiliki mpira huu, wachezaji wa timu pinzani waliovalia jezi za manjano, wakijaribu kumzuia.

Watu walioko katika jengo la serikali nchini Kenya, wakisubiri huduma katika ofisi za uhamiaji. Watu kadhaa wamesimama katika foleni kwenye kaunta, huku wengine wakiwa wameketi wakisubiri zamu zao. Afisa mmoja wa uhamiaji, aliyevalia sare ya kijeshi, anaonekana akisimamia eneo hilo.

Kituo cha huduma za serikali cha sehemu moja. Watu kadhaa wakiwa ndani ya kituo hicho, baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazohusiana na huduma Kenya. Mazingira ya ofisi na kompyuta za mkononi zikitumiwa. Pia kuna mabango kwenye ukuta.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake na vijana wameketi kwenye viti vya kusubiria ndani ya chumba ambacho kinaonekana kuwa eneo la mapokezi au kusubiria katika taasisi fulani mbele yao kuna wanaume mzee anayezungumza na mwanamke kijana aliyeketi mbele yake ambaye anaonekana kushika karatasi au hati. Dirisha lenye nondo linaonekana nyuma yao.

Mchezo wa mpira wa miguu ukiendelea uwanjani, na wachezaji wakiwa wamevalia jezi za rangi tofauti. Kuna wachezaji kadhaa karibu na lango, mmoja akiwa amevaa jezi number kumi na sita, na mwingine jezi number 3. Watazamaji wanaonekana nyuma ya wavu wa lango.

Uzinduzi au uwasilisaji wa ripoti ya hali ya mahakama na utawala wa haki nchini Kenya. Watu kadhaa wakiwemo maafisa wa sheria na viongozi wa mahakama wamejipanga mstari wakiwa wameshikilia nakala za ripoti hiyo. Mandhari yanaashiria tukio rasmi la kisheria au kimahakama.

Kundi la mashabiki wa soka wa Kenya, wakiwa wamevalia nguo zenye rangi za bendera na kushikilia bendera za Kenya, wakishangilia katika uwanja wa michezo. Nyuma yao, kuna bango lenye maandishi, lets go wolf .

Jadala la waraka ya sera ya mafunzo ya vitendo na viambatisho kwa mahakama ya tume ya huduma za mahakama ya Kenya. Jadala hilo lina nembo ya jamhuri ya Kenya, na nembo ya tume ya huduma za mahakama.

Wachezaji wa mchezo wa soka hapa Kenya wanaonekana wakisherehekea uwanjani, wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano na kijani. Mashabiki wanaonekana huko nyuma, wakielekea manyumbani mwao baada ya kuona mechi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika uwanjani huku wakiunda umbo la duara wakiwa wamekumbatiana mabega na migongo ishara inayo ashiria umoja na ushirikiano. Wamevalia jezi na kaptula za buluu.

Mashabiki wa Kenya wakishangilia kwenye tukio la michezo. Mmoja anaonekana akifurahia sana akiwa amevalia miwani ya jua na amejifunikia bendera huku akishika feni. Nywele zake zina mtindo wa afro . Watu wengine wengi wanaonekana nyuma na pembeni baadhi yao pia wamevalia mavazi au wamejifunika bendera ya kenya wakionyesha ushabiki wao.

Wachezaji watatu wa kike waliovalia jezi za michezo. Mmoja amevalia jezi ya kijani kibichi yenye namba kumi na tano mgongoni. Anaonekana akiruka juu karibu na wavu akijiandaa kupiga mpira. Wengine wawili waliovaa jezi nyeupe zenye namba sita na mbili mgongoni mtawalia wako upande wa pili wa wavu na wanaonekana wakijaribu kuzuia shambulio hilo.

Wachezaji kadhaa wakiwania mpira wa kichwa hewani, ikionyesha hatua muhimu wakati wa mechi. Wengi wamevaa sare za njano, huku mchezaji mmoja akionekana akivaa sare nyekundu, akionyesha timu tofauti.

Mashabiki wa klabu ya mpira wa miguu. Shabiki mmoja katikati, anaonekana akiwa na furaha na mikono juu. Amevaa fulana na kofia nyeusi, yenye nembo ya Tusker, huku wengine wakiwa wamevalia fulana za njano.

Kituo cha huduma za serikali kinachoruhusu watu kupata huduma za umma kwa ufanisi na heshima. Watu kadha wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye kompyuta wakitumia huduma za mtandao au kukamilisha kazi mbalimbali.

Mwanariadha wa kiume, akiwa katikati ya shimo la kuruka mbali. Baada ya kuruka anaonekana akiwa amelala chini, akifurahia au akipumua baada ya kutua kwenye mchanga.

Mwanariadha Kipchirchir akifanya kuruka mbali wakati wa mashindano ya riadha. Anaonekana akiwa angani katikati ya kuruka kwake, akiwa amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeusi kwenye uwanja wa riadha.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe na mwingine ya kijani na mpira uko karibu nao. Mashabiki wanaonekana wakiwa wameketi na kushangilia.

Mchezo wa soka ukiendelea katika uwanja. Wachezaji wawili wamevalia jezi za kijani na mmoja amevalia jezi ya rangi ya machungwa na njano. Wanaonekana uwanjani, huku umati mkubwa wa mashabiki ukiwa umejaza viti vya uwanja.

Watu wamejipanga kwenye foleni ndani ya jengo, pengine benki au ofisi ya umma, wakisubiri huduma fulani. Kuna kaunta ya mbao iliyong'aa mbele na nguzo za wima zinazotenganisha eneo la wateja na upande wa huduma. Watu mbalimbali wamevalia nguo tofauti na baadhi yao wameshika karatasi au nyaraka.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakike wakiwa katikati ya mchezo. Mmoja amevaa jezi nyeupe na kifupi cheupe, anashikilia mpira wa kikapu, na anaonekana akijaribu kupita mchezaji mwingine, aliyevaa jezi ya blue na kifupi cha blue .

Timu ya wanawake ya michezo, wakiwa wamevalia sare za blue , wakijadiliana au kupanga mikakati, wakiwa wamekusanyika uwanjani. Watazamaji wanaonekana wamekaa kwenye viti vya uwanja, nyuma yao.

Watu walioketi katika eneo linaloonekana kama Huduma Center nchini Kenya, wakisubiri huduma mbalimbali za serikali. Mwanamke mmoja aliyevaa sare ya Huduma Center anaonekana akizungumza na umati wa watu wakiwemo wanawake na wanaume, baadhi yao wakiwa na watoto wadogo.

Mwanariadha akifanya kuruka tatu au kuruka mbali kwenye shindano la riadha. Anaonekana akitua kwenye shimo la mchanga, huku mchanga ukiruka juu kutokana na kutua kwake. Uwanja wa riadha na viti vya watazamaji vinaonekana nyuma.

Watu wakiwa katika kituo cha huduma, ambacho kinaweza kuwa kituo cha huduma mashinani. Mtu mmoja anaonekana akitoa huduma kwa mteja huku akitumia kompyuta ndogo, huku wengine wakiwa wamesimama kwenye foleni, wakisubiri huduma mbali mbali za serikali.

Umati wa mashabiki wa soka wengi wao wakiwa wamevaa jezi za buluu na nyeupe wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo . Katikati ya umati mwanamume mmoja anashikilia bango kubwa la buluu lenye neno kwa kola.

Hawa ni watu waliokuja kwenye ofisi za Huduma za Kenya ili waweze kupata usaidizi na mambo yanayowasumbua, ama waweze kujisajilisha ili waweze kupata vitambulisho vyao.

Wanaume wawili ndani ya ofisi au benki, wakiwa wamevalia sare zinazofanana na wanafanya kazi nyuma ya kaunta ya kioo. Mmoja wao anakaa mezani akishughulikia na nyaraka na kompyuta, huku mwingine akisimama nyuma akipanga vitu kwenye masanduku.

Mchezo wa kandanda ukiendelea uwanjani. Wachezaji wamevaa jezi za njano na nyeusi, na mmoja wao anaonekana akishangilia karibu na bendera ya kona. Kuna mashabiki wengi wamekaa, kwenye viti vya uwanja, wakifuatilia mchezo.

Maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi inaonyesha shughuli mbali mbali kwenye stendi ya mahakama ikiwemo maafiza wa mahakama wakihudumiwa wanainji na kutoa ufafanuzi kuhusu maswala ya kisheria na huduma za mahakama pia inaonyesha umati wa watu ikiwemo wanafunzi wakitembelea maonyesho hayo.

Mashabiki wa soka wakiwemo wanawake na watoto, wakishangilia kwa shauku katika uwanja wa michezo. Wamevalia jezi zenye rangi za buluu na nyeupe zenye milia.

Umati wa watu wenye shauku, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria uungaji mkono kwa timu ya Kenya, kama inavyo onekana. Watu wanaonekana wakishangilia au kusherehekea, huku wengine wakiwa wameinua mikono yao, na mwanamke mmoja akiwa amevaa miwani ya jua, na kutoa sauti ya furaha.

Watu wengi hasaa wanaume wengine wakiwa wamevalia kofia na wengine kuvalia nguo zinazo fanana wakiwa wameshikilia bendera. Wanaonekana wakishangilia au kupiga kelele.

Kiasi kikubwa cha noti za pesa zilizofungwa kwa bandi zimewekwa kwa uangalifu katika rundo ndani ya sanduku. Noti hizo zinaonekana kuwa zimepangwa vizuri na zimefungwa kwa kamba za mipira. Kuna mikono ya watu inayoonekana nyuma ikionyesha uwepo wa mtu karibu na pesa hizo.

Wachezaji wawili wa soka uwanjani katika mechi. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe, huku mwingine akiwa amevaa jezi yenye milia ya rangi ya machungwa na nyeusi.